Mwanamume aliyevaa barakoa na akavaa miwani anaonekana kufungua mikebe ambayo iko na dawa na anaangalia dawa iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevaa hijab na kujifunika kitambaa katika kichwa. Anaonekana anasubiri maji na kuna mitungi ya maji na kuna watoto na wanawake wengine waliopanga foleni.

Mtu ameshikilia sodo za wanawake tano ambazo watatumia wakati wa hedhi wanazo zipata kila mwezi na anapete kwenye mkono wake huu wa kushoto.

Mkulima aliyevaa kofia anapiga mimea yake dawa na amevaa mavazi ya kuzuia dawa iingie kwenye mapua na mwili wake.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu, ameshikilia mtoto wake ambaye anapewa chanjo na daktari aliyevaa miwani na nguo nyeupe na nyekundu kwa mdomo.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi ,anaangalia mtoto wake ili kumbadilisha napi aliyomvisha.

Hii ni posta ya Daktari miti shamba inayoonyesha mishumaa na kadi anazotumia ili kuweka kazi yake kwenye matumizi na nambari yake ya simu imeandikwa kwenye posta.

Mwanaume mrefu anatembea mbele ya kijana mdogo aliyevaa mawanda ya nguo nyekundu ambapo wanatembea ndani ya maji machafu.

Mtoto aliyezaliwa ameshikwa na baba yake mzazi. Kando yake, mama yake anamwangalia mtoto na wako kwenye kitanda kwenye hospitali aliyozaliwa.

Mtaa kilicho na miti kinachomeka na moto mkubwa unaotoa moshi nyingi yenye rangi nyeusi na.

Wagonjwa wawili wamekaa kwenye chumba kwenye hospitali ,ambapo mmoja amelala kwenye kitanda na mwingine amekaa chini kwa kitanda na amejishika kichwa kwa huzuni, na wako kwenye chumba kilichofungwa .

Dawa zilizo nyekundu zilizowekwa kwenye kifaa cheusi zimemwagwaa na zikawekwa juu ya meza ili mtu anayetaka kukunywa dawa anywe.

Madaktari wawili wamelaza mgonjwa ambaye ni mwanamke kwenye kitanda na wanashughulikia meno yake na wako kwenye hospitali na wameva gloves na...

Daktari aliyevaa kabuti nyeupe, anaonekana kudunga mtoto anayelia sindano, ambapo mama yake ameshikilia mtoto kwa uzuri ili aweze kupata dawa.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati anaonekana ameshika meno yasiyo ya ukweli ili kuonyesha mgonjwa aliyevaa hijabu na kanzu nyeusi.